Hii ni shamba la kisasa la lettuce linalotumia teknolojia ya hydroponics , ambayo inaruhusu kilimo bora na ufanisi wa matumizi ya maji na nafasi. Ingawa ni kilimo cha hydroponics , kunaonekana kuwa na udongo chini ya mifumo ya mabomba.

Mfumo wa bustani ya hydroponics wima unaojengwa kwa kutumia mabomba ya PVC . Mfumo huu unaruhusu mimea kukuzwa katika tabaka kadhaa na kuokoa nafasi. Mabomba ya PVC yamepangwa wima na yana matundu ambapo mimea imepandwa.

Mfumo wa bustani ndogo ya wima ,inayotumia mabomba meupe ya pvc .Kuna mimea miwili tofauti ya lettuce , inayokuwa katika mfumo huo. Lettuce ya kijani kibichi na lettuce nyekundu. Chini ya mfumo huo kuna beseni ya manjano.

Huu ni mfumo wa hydroponiki na mimea ya lectus . Inaonekana kuna mabomba meupe yenye mimea ya lectus yenye majani mabichi yaliyopandwa ndani yake. Maji vinaonekana kupita kupitia mabomba hayo na kutiririka kwenye kila mimea.

Mfumo wa bustani ya hydroponic ya wima, inayoundwa na ndoo za kijivu zilizopangwa. Mimea michanga ikiwemo kabichi iliyoandikwa kwa mikono kwenye ndoo. Inakua kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa kando ya ndoo. Pia kuna daftari lililo wazi karibu na mfumo huo.

Huu ni mfumo wa kukuzia mimea ndani ya nyumba. Upande wa kushoto kuna taa ndefu za ukuaji za mimea zikiwa zimewekwa wima. Katikati kuna bodi kubwa yenye mashimo mengi na mabombi meusi ambayo inaweza kuwa sehemu ya mfumbo wa hydroponics .

Huu ni mchakato wa baada ya mavuno ya parachichi, ikionyesha umuhimu wa kupanga na kufungashia bidhaa kabla ya kupelekwa sokoni. Hii ni shughuli muhimu katika sekta ya kilimo, hasaa kwa bidhaa za kuuzwa nje ya nchi kama parachichi.

Humo ni ndani ya chafu kubwa ya kisasa ya kilimo yenye miundo ya chuma na paa la kioo, inayotumika kukuza mboga za machani. Mistari mirefu ya mimea ya lectus na mboga nyingine za kijani inajaza nafasi, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vitanda vya kilimo.

Kundi la ng'ombe wa maziwa wamefungwa katika zizi la kisasa. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe, na baadhi yao wana vitambulisho vya sikio. Wamepanga mstari moja, wakiwa wamesimama mbele ya vyombo vyao vya kulishia.

Bustani ya kijani kibichi iliyo ndani ya chafu kubwa au muundo wa paa wa uwazi. Mimea mingi inayoonekana kuwa kabichi au mimea mengine ya majani imepandwa kwa mistari mirefu na inachukua sehemu kubwa. Majani ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya.

Bustani ya matunda labda ndani ya chafu au kwenye mfumo wa kilimo cha wima. Zilizoiva na zisizoiva pamoja na majani yake mabichi, zinaning'inia kutoka kwenye muundo wa chuma unaonyoosha katikati. Nuru inaonekana kuingia kutoka juu kuangazia mimea.

Wafanyikazi kadhaa, wengi wao wakiwa wanawake, wamevaa sare ya kijani kibichi na aproni nyeupe wakifanya kazi ndani ya jengo. Wamekusanyika kwenye meza ndefu wakipanga na kuandaa maua mbalimbali yakiwemo maua mekundu, meupe na ya manjano.

Rundo kubwa la vitunguu vyeusi vilivyotawanyika chini. Kuna mikono miwili ya mtu inayoonekana juu ya rundo la vitunguu, ikionyesha kuwa mtu huyo anapanga au akichagua vitunguu. Kwa umbali kuna miguu ya mtu.

Wanaume wawili wako ndani ya chafu; wakikagua mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu. Mwanaume mmoja amevaa kofia na shati ya buluu na anaonekana akimwelekeza kitu mwanaume mwingine ambaye amevaa shati la rangi nyeusi lenye michirizi mieupe. Mimea imepandwa kwenye mifuko mieusi au vyombo vingine na udongo unaonekana kuwa wenye rotuba.

Huu ni mfumo wa umuagiliaji wa matone katika bustani au shamba ndogo. Mabomba meusi ya plastiki yametandazwa ardhini yakiwa na viuanganishi vya buluu ambavyo vinaonekana kama valvu za kudhibiti mtiririko wa maji.

Shamba lenye mimea midogo, yenye majani mabichi, labda mboga au mazao mengine, iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Kati ya mistari ya mimea, kuna bomba jeupe, au bomba la umwagiliaji likipita katikati, likionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumiwa kulisha mimea maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba jeusi linapita karibu na mmea. Majani mabichi ya mmea yanaonekana kuwa ya mboga, tikiti au tango, yanaonekana vizuri. Na kuna ua ndogo la njano chini kushoto. Udongo unaonekana kuwa tifu tifu.

Shamba kubwa la udongo mwekundu ambalo limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Kuna mistari mirefu ya mimea midogo au chipukizi iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kando ya mistari hiyo ukiwa na mabomba meusi na vimwagiliaji.

Shamba ndogo au bustani iliyopangwa katika matuta, yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa tayari. Kuna mirija miebamba huenda ya PVC iliyonyooshwa juu ya udongo uliotayarishwa kwa ajili ya kupanda.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba ya plastiki linatoa maji kwenye matuta ya udongo shambani. Mabomba haya yamepangwa kwa mstari mrefu na kila bomba lina matundu madogo yanayoruhusu maji kutiririka na kuunda vijito vidogo vinavyomwagilia matuta. Udongo unaonekana kuwa wenye unyevunyevu.

Shamba lenye udongo mwekundu, ambalo limeandaliwa kwa kilimo. Kuna mistari iliyopandwa ya mimea midogo, labda viazi vitamu au mazao mengine na inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa kando ya mistari hiyo.

Katika shamba kubwa yenye mistari ya mimea, mfumo wa umwagiliaji unaoonekana ukimwagilia maji mimea hiyo upande wa kushoto mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri. Upande wa kulia mimea ya rangi ya zambarao iliyokoza pia imepandwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani. Kuna mistari miwili ya mabomba meusi ya umwagiliaji anayolazwa kwenye matuta ya udogo uliopandwa. Kila bomba linavali ndogo za bluu au kijani ambazo kudhibiti mtiririko wa maji.

Shamba lililolimwa ambapo mimea michanga imepandwa kwenye matuta. Kati ya matuta hayo, kuna maji mengi yaliyosimama ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mfereji au umwagiliaji wa mfuriko. Kwa mbali, mimea inaonekana ndefu zaidi na yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye matope kutokana na maji.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone unaotumika shambani. Kuna mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwenye matuta ya udongo, na karibu na kila mstari kuna bomba la umwangiliaji lenye matone yanayotoa maji kwa pamoja kwenye mizizi ya mimea. Pia kuna mfereji uliojaa maji unaopita katikati ya matuta.

Shamba lililopandwa mimea michanga ikiwezekana mboga iliyopangwa katika safu ndefu. Kila safu ina mfumo wa umuagiliaji wa matone. Unaonekana kama mirija nyeusi inayoendesha kando ya mimea.

Hapa ni ndani ya chafu ambapo mimea ya pilipili hoho inalimwa kwa safu ndefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kwenye udongo. Njia nyebamba ya udongo mwekundu inapita katikati ya safu za mimea. Na dari ya chafu inaonekana wazi. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa na chenye ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa mifereji unavyofanya kazi ambapo maji huongozwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mifereji iliyotengenezwa kati ya safu vya mazao. Hii njia ya kawaida ya kumwagilia mazao katika maeneo makubwa ya kilimo.